Picha hii naona mafuriko, watu wakiona maji zimejaa manyatta yao, manyatta yao imejaa maji, hiyo maji imetoka mto vile inakaa.

Kwa picha hii naona daktari mmoja ambaye anamsaidia mwanamke mmoja ambaye anataka kumwangalia hiyo meno. Daktari amevaa maski, macho nne, na nafanya kazi yake hapo vizuri huyo daktari.

Mama ambaye ameleta kijana yake mdogo hapa hospitalini. Huyu kijana ana miaka moja hivi na anapewa zile sindano ile inaitwa chanjo.

Naona madaktari wengi wanafanya kazi yao wakiongojea kufanya oparesheni ya vijana mwingine ambaye anakuja hapo akifanya kazi na watu wengine.

Picha hii naona dawa ambayo zinafanana, na pia hiyo dawa ni zile za kumeza si zile za kukunywa. Hii ni dawa za kumeza ambayo ni haba mbili.

Hii picha naona kijana mmoja ambaye ako na dawa kwa chupa ingine, ako na ile karatasi ambayo ameandikiwa dawa akionyesha daktari na huyu daktari hatumuoni tunamuona tu yule mgonjwa pekee yake.

Picha naona mahali pameandikwa dental care ni mahali pa kujitibu meno peke yake. Kama unataka utengenezewe meno pia na kitu zingine utapata kwa hiyo hospitali.

Kwa picha hii naona madaktari wawili ambao wanafanya kazi yao. Madaktari hao mmoja ameshika tochi kwa yule msichana anasaidiwa kung'olewa hiyo meno. Mwingine amevaa maski anafanya kazi ya kuondolewa hiyo macho.

Hii picha naona madawa aina tofauti mbili, moja zimeekwa kwa box , moja ni zile za kumeza na moja ni zile za kukunywa. Hizi dawa ni dawa ya kuleta mwili kitu.

Kwa picha hii, naona madakatari ambao wanafanya kazi yao na wakifanya kazi ya kupasua, upasuaji.

Picha naona wamama wawili ambao wanatembea mtaani, mama mmoja ako na microphone ambaye amefunga mdogo yake mask , mama ako na microphone akitangaza vitu.

Picha hii naona mtu ambaye anataka kumeza dawa za aina tano. Zote ni dawa nyeupe ameweka hapo, moja imewekwa kwa karatasi na ameleta pamoja zile maji ya kumeza hiyo dawa na ingine imewekwa kwa boxi.

Picha naona dawa ambaye inafanana na mbele yao kuna boxi ambayo zimewekwa hapo, na hiyo dawa ni zile za kujidunga kwa kutumia sindano.

Picha hii naona madawa ambayo ni zile za kumeza na pia kuna boxi hapo, zimejaa mingi sana kwa hiyo mahali, hiyo dawa ziko aina nyingi na ziko nyingi tele.

Picha naona vitanda ambayo ni mpya zimeletwa, hizo mahali ni mahali ambayo vitanda imetengenezwa vizuri, kuna tv ambayo inaonekana, kuna lights ziko na vitanda ziko nyingi zimewekwa godoro.

Picha hii naona vitu vya aina nyingi. Vitu ambavyo vimewekwa kwa chupa na pia ile kuna kitu aina ni kitabu naona na vitu aina nyingi naona kwao.

Picha hii, naona mwanamke ambaye amevaa shati nyekundu na skati ya aina nyeupe, na anachota maji, anpochota maji, chini yake ya ile kitu alikuwa anachotea maji ameweka beseni ambaye ni mbili.

Picha hii naona watu wawili wamejifunika mwili yote, hata mikono. Wamefungua drum moja hapo wakiweka maji ndani yake. Mwingine amefungua, ako na kifuniko kwa mkono.

Naona mtu ambaye anafanya kazi na akisafisha hapo town .Wanatoa ile uchafu watu waliweka hapo town na hao watu wanafanya usafi hapo.

Kwa picha hii naona daktari ambaye anamdunga kijana mdogo kwa mkono. Hiyo ni chanjo. Mama yake amemkalisha hapo mbele yake akishika mtoto asiumie.

Dawa moja na sindano moja, hiyo dawa inatumika kudunga watu, na sindano iko na maji, maji imekorogwa na dawa.

Kwa picha hii, naona dawa ambayo zinafanana hizi picha ,na daktari mwingine anatumia akitoka kuchukua zile sindano za dawa.

Picha hii naona madawa ni zile za kutumia sindano wakati wa kutibu. Madawa ziko aina tatu, hizo zote moja imewekwa chupa ndogo, moja imewekwa chupa kubwa.

Kwa picha hii naona kijana mmoja ambaye ameshikwa na dakitari mkono yake. kijana huyu mikono yake ikona vidonda, zingine zimepona zingine zinatoka usaha.

Kwa hii picha naona daktari ambaye ameugua na mwingine ambaye inamuuma macho, huyu daktari anaangalia vizuri yule ambaye ni mteja wake, ambaye macho ilikuwa inamuuma. Ameweka kitu cha kuangalia macho.

Kwa picha hii naona mama mmoja ambaye amekuja kuchota maji kutoka mahali ingine kuchota maji hapo.

Picha hii naona aina nyingi za dawa, aina tatu za dawa ambayo ni tofauti, na zile sindano za kutumia hiyo dawa ziko hapo chini yake, zikiwekwa juu ya meza.

Hii naona gari. Kuna gari mbili zimegongana, zilezile za kubeba mafuta. Mahali hii watu wamekuja sana. Watu wengi wamejaa. Wanaume wengi wako hapo kwa hii pahali.

Naona madaktari wawili na watoto wadogo sana ambaye wamezaliwa Siku chache hivi wakilazwa, wawili wanalala mahali ingine, wawili wakilala pamoja, wengine wakilala pamoja.

Picha hii naona mama ambaye ameleta kijana kupewa chanjo hapo hospitalini. Daktari amechukua dawa na anataka kudunga kijana mguu ni zile za kuchukuliwa kwa mguu.

Kwa picha hii naona daktari ambaye amevaa macho nne, aking'olea mteja wake meno. Daktari huyu ako na kitu kwa mkono. Ule mkono mwingine ameshika kitu ambacho kiko na damu.

Picha naona dawa ambayo imemwagika, dawa ni zile za kumeza. Dawa ilikuwa kwa chupa, kuna kitu ambaye kama fimbo imelazwa karibu yake. Dawa moja imewekwa kifuniko ya hiyo chupa, zingine zikimwagika chini.

Hawa ni Community Health Promoter ambao wamepewa simu, wanaonyesha zile simu ambaye wamepewa na serikali. Hawa watu ni wanaume, pia kuna wanawake wako hapo ndani.

Naona mama mmoja amabaye ameleta mtoto yake hospitali akichukua chanjo na mtoto anadungwa na daktari. Daktari anabaye anamdunga ni mwanamke huyu daktari amabaye anamdunga jana.

Picha naona mama ambaye anashika karatasi, anacheka huyu mama na mama wengine wanakaa kule nyuma ambao wamefunika nywele yao na hawaonekani nywele yao hawa wamama.

Naona madaktari watatu, wawili wanahudumia huyu mama ambaye ni mjamzito, mwingine ambaye ako anaangalia kijana mdogo ambaye amezaliwa leo na amevaa wote wote wamevaa maski.

Picha hii naona mama mmoja ambaye amezaa huko hospitalini, akishika kijana wake, na kijana ni mdogo sana na mama anacheka kiasi na amepanda juu ya kitanda ya hospitali.

Kwa picha hii naona dakitari mmoja ambaye amelaza kijana mmoja hapo. Huyu kijana amevaa maski na Kijana anaumwa na mguu. Akimwambia alale chini ya kitanda akiangalia shida ya nguo akonayo.

Picha hii naona ni zile za mafuriko. Kuna gari za aina nyingi ambazo zinatembea kwa hiyo maji. Maji hayo ni chafu watu kuna mvua hiyo mafuriko imeharibika kwa aina mingi za vitu.

Hii picha ina aina madawa za aina nyingi zingine zimewekwa chupa tofauti tofauti na zingine ni zile za kumeza na dawa hizi zote zimefunikwa vizuri.

Picha naona kijana mmoja ambaye anadungwa na mkono. Wawili ni madaktari amabao wakidunga huyo kijana, ambaye ni mdogo amezaliwa leo kwa vile nadhani kwa huyo kijana.

Kwa picha naona kuna chupa ambayo imeekwa mafuta ndani yake, kifuniko ni nyekundu na dawa tatu ambaye ni nyekundu zimeekwa kando yake. Vitu zingine ambazo ni tatu zimeekwa kando yake.

Picha naona daktari na mgeni ambaye anamhudumia, hii kuna daktari mwingine ameshika kitu ingine ameeka kwa mdomo, daktari mwingine anasaidia yule mwingine akikongoa meno ya huyu mteja.

Naona daktari mmoja na mteja amelazwa kwa kitanda akingolewa meno ambayo ilikua imemuuma kwa hiyo siku huyu daktari amevaa maski .

Picha hii, naona mwanaume ambaye ni daktari, ambaye amevaa mask, na kioo pia akichukua hiyo dawa na sindano akitaka kumdunga yule ambaye alikuwa anamhudumia hapo.

Kwa picha hii naona askari watatu na wale hapo watano ni wanaume, mmoja ni mwanake ambaye wako na mikononi mwao karatasi imeandikwa vitu.

Naona wanawake wawili wakitembea ndani ya mfuriko wawili wamebeba moja amebeba miti tatu, Moja ameweka amechukua miti Moja wakitembea mbele ya nyumba yao.

Kwa picha hii naona madaktari wawili wanaume wawili na wanawake madaktari hawa ni muuguzo wale ambao wanaitwa muuguzo.

Naona watu wawili ambao ni serikali kuu ambao wanafungua maji. Watu wengi wako hiyo mahali wakichota hiyo maji. Naona mitungi ziko nyingi huko.

Kwa hii picha naona mzee ambaye ni kiwete ambaye anatembea na fimbo akitoka chooni ambaye anatoka apo choo. Naona hivyo.

Picha naona mgonjwa ambaye anachukua sindano kwenye mkono wa kulia, daktari akimdunga na huyu ambaye anadungwa amevaa mask na pia daktari amevaa mask

Picha hii naona daktari mmoja ambaye anapatiana kijana mdogo sana na mama yake wamekaa mbele yake wakipatiana dawa za polio, wakipatiana kwa mdomo hiyo dawa.

Picha, naona daktari mmoja ambaye anaye dunga msichana mmoja ambaye amechukua chanjo ambaye ni zile za watu wakubwa,, wanadungwa na mkono wa kushoto na daktari anamdunga vizuri kwa hivyo msichana.

Kwa hii picha naona daktari mmoja anahudumu mteja wake. Huyu daktari akona kijana ambaye anaumwa na macho. Anaangalia vizuri huyu daktari kijana mmoja mzuri.

Kwa picha hii naona dawa ambayo imetolewa kwa chupa, ambayo ni nyeupe, hapa chini, dawa hii ni ya aina moja, imetolewa kutoka chupa, ni dawa inakaa kama gololi.

Picha naona mama na mtoto wake na daktari. Huyu kijana nikama anaumwa na mdomo, huyu ako na zile za kucheza watoto, akiangalia daktari na akimwambia afanye mdomo aweke wazi

Naona Kwa hii picha wanawake wawili ambaye nyumba yao zimejaa maji hiyo ni mfuriko wakichukua ndoo wakitoa maji nje wakichota maji na wamwange huko nje.

Kwa picha hii naona chupa ambayo imewekwa dawa. Dawa ya aina nyingi hapa zimewekwa kwa hiyo chupa ambayo inatumiwa kumezwa. Na hiyo chupa kuna dawa ya aina tofauti tofauti zimewekwa hapo.

Picha, naona dawa ambayo imewekwa chupa, dawa inasaidia vizuri, ni zile za kumeza vile naona mimi, dawa hii imewekwa chupa na imefunikwa vizuri na inauzwa shilingi elfu kumi.

Naona daktari mmoja na msichana mmoja ambaye ameangaliwa meno yake yameyakuja kujitibu meno yake hapo hospitali.

Kwa hii picha naona watu wawili ,mmoja akikaa kitanda na mwingine akilala ,kuna ndoo hapo, pia Kuna chupa ya maji na basin pia.

Picha hii naona daktari mmoja na mteja wake akionyesha mazoezi ambayo anafaa kufanya akiwa ako huko nyumbani. Wote, wote wamekaa chini hapa akimuabia ufanye hivi hivo.

Hii picha naona wazee wawili, wanawake wawili na daktari mmoja ambaye anapatiana polio hapo nchini Kenya akitupatiana kijana mdogo akidunga hapo mkono.

Kwa picha hii naona mwanamke mmoja ambaye ako na chupa ambayo imewekwa dawa na ni 'tablet' hiyo dawa ametoa moja akaweka mkono yake juu hapo na anataka kumeza hiyo dawa.

Hii picha naona mtu amabaye amefungua chupa ya dawa, na hiyo chupa ya dawa ameiweka akitoa dawa akiweka mkono yake, kuangalia hiyo dawa vile inavyokaa na colour ya hiyo dawa ni ipi.

Naona picha hii mwanaume ambaye akipatia shamba yake dawa, zile mimea ambae zimetoka shamba yake, anapatia dawa ya kuuwa dudu na zile aina nyingi ya dudu.

Hapa naona mwanaume mwingine ambaye anadungia ng'ombe, anafinya akiweka vitu kwa mdomo ya ng'ombe, mwingine ambaye hawa watu wamfunga kila mahali, mkono, mwili yote wakipatiana dawa ng'ombe yao.

Naona boksi ambayo imefunikwa vizuri na chupa ya aina tofauti, tatu zinafanana, mbili zinafanana kule mdomo juu na zile zingine zinafanana yote.

Vitu vya aina tofautitofauti, kuna beli ambayo imewekwa kitu ingine, kuna chupa za aina tofautitofauti, kuna chupa ambayo zimewekwa maji na maji ya aina nyingine, kuna nguo pia naona kwenye picha.

Picha hii naona daktari hapa ambaye anatengenezwa karatasi na number yake imewekwa, na ile wakati anapatikana, kila kitu imewekwa hapo na imetengenezwa vizuri kwa hiyo karatasi.

Hii picha naona madawa ya aina tofauti tofauti ni madawa imewekwa kwa chupa tofauti zote zina mazuri yao zote ni zile za kumeza .

Picha hii naona wanaaskari wawili ambao wanaangalia ile nyumba ambayo inabomolewa hapo, askari wengine wako karibu na ile nyumba ambayo inabomolewa na.

Kwa hii picha naona daktari ambaye anahudumu, mgonjwa au ambaye anaumwa na meno hapo hospitalini akiangalia meno yake iko aje. Kwa hi....

Hii picha naona wanawake wawili, mmoja ameweka mkono yake chini mwingine akiweka juu, wakiweka hio kitu *2 , hio kitu ikiwekwa hapo chini, na hio kitu ni ya aina tofauti tofauti.

Picha naona mama ambaye amelazwa hospitali, ako na mtoto mdogo, huyu mama amezaa sahii na huyo mama ako kitandani akiangalia kijana yake na kuna kando yake kuna mahali ya kupita.

Kwa picha hii naona dawa zile za kumeza, pia zile za kukunywa. Zile za kukunywa ni chupa mbili na zile za kumeza naona karatasi moja hapo, ikishikwa na mwanaume mmoja kwa mkono wake.

Picha hii naona daktari mmoja ambaye amekuja kijiji moja hapa akiita wanawake wote ambayo walikua kwa hiyo kijiji akipatiana mawaidha kwa wale wanawake walikuja wote kwa hiyo mkutano.

Naona dawa moja hapo, naona sindano ya kutumia hiyo wakati undadunga watu hiyo dawa. Ni dawa ya measles na zile chanjo vile mimi nadhani kwa hii picha.

Kwa picha hii naona zile vyombo za kukamua ng'ombe wale ambaye walikua mbele yetu ambaye wanatumia kukamua maziwa ya ng'ombe, ziko na vifiniko na zile za kuweka maziwa.

Picha naona watu wawili, daktari mmoja akikaa huko na mwingine ambaye mhudumu ambaye amevaa maski ako hapo karibu yake na daktari pia amevaa maski akiandika zile mteja anamwambia ile kitu anaumwa.

Naona mwanaume ambaye anapatia dawa shamba yake. Shamba yake anapitia dawa kwa sababu ya kuua zile wadudu ya aina tofauti tofauti.

Kwa picha hii naona madawa za aina nne. Hizo dawa, ni zile sindano za kudunga, watu pia wakonayo, hizo madawa zinatumiwa na wanaume wote na wanawake pia.

Picha naona daktari ambaye anadunga meno ya kijana akitaka kumsaidia kumngoa meno, kuna daktari ambaye ni mwanamke anakaa kando yake amevaa mask , pia yeye amevaa mask .

Picha hii naona watu sita ambao wamebeba dawa na zile mimea ambayo imemea hapo shambani. Watu sita hao wamebeba kitu kwa mgongo, wakipatia dawa na kuziua madudu ziko hapo shambani.

Kwa picha hii naona ni dawa ambazo zimewekwa mahali mzuri dawa hii ni zile za kutumia na kujidunga na pia ni zile za kumeza tunaweza pata kwa hiyo mahali.

Picha naona mzee ambaye amedungwa mkono. Huyu mzee amevaa maski, pia amevaa kofia. Mwenye anamdunga amevaa pete pia amevaa saa na huyu mtu haonekani anapodunga huyu mzee.

Kwa picha hii naona kijana ambaye ako na kidonda kwa mwili yote mkono na mguu na kila mahali kwa mwili yake.

Kwa picha hii, ninaona mafuriko magari zikitembea ndani ya hiyo mafuriko, naona boda ambaye amebaba vitu nyingi mtu mmoja amekaa huko nyuma.

Picha hii naona madaktari watano hivi, ambaye wanatibu wateja wao, wengine wakisimama na wengine wawili wakifanya kazi, kazi hiyo ni kung'olewa kijana meno.

Hii picha imewekwa dawa ambayo imewekwa kwa chupa, kifuniko yake inakaa nyekundu, na hiyo dawa ambayo imewekwa ni kama zile za kukunywa ama zile za kumeza, tunaona tu chupa peke yake hakuna kitu ingine tunaona.

Naona, mwanamke mmoja ambaye anachota na mwanaume mwingine ambaye amevaa maski, akiongojea kuchota maji, na maji hizi ni zile za kukunywa.

Naona kwa picha hii nyumba ambaye zimetolewa na serikali toka mwaka ishirini kumi na tisa watu wengi walipanda juu ya ile nyumba ambaye zimebomolewa.

Picha hii naona madaktari wawili hapo, wakitengeneza meno ya mwingine akilazwa hapo chini, wakimtoa meno moja ambayo ilikuwa inamuuma.

Picha hii naona daktari ambaye anatoa kwa chupa dawa na anataka kudunga watu. Huyo daktari amevaa maski na akiangalia hiyo dawa mbayo anachota kutoka kwa hiyo chupa anataka kumdunga mtu.

Picha hii naona watu wanne, waawili wakienda huko na wengine wawili wakikuja hivi pande hii, ambayo wanatembea ndani ya maji. Maji hiyo ni ile ya mafuriko na wameshika simu kwa mkono na wengine wameshika viatu kwa mkono.

Picha hii naona ngao ambayo imewekwa godoro, na vitu mingi ambaye ni kama nyumba nyingi kuna watu wanahama hapo labda vile nimeona mimi.

Picha naona mwanamke mmoja amezaa mtoto mitaani. Amekuja yule mkunga wa afya, na amempatia kitu nyingi na ile baseni ameleta nguo, na ameleta vitu nyingi.

Daktari mmoja na mteja mmoja. Huu mteja amelaza juu ya kitanda. Nadhani huu mteja ni mtu wa kung`olewa meno ambaye ilikuwa inauma.

Picha hii naona mtu ambaye amekaa huko nyuma, kuna chupa za aina nyingi na miti hapo pia naona kuna panga, kuna karatasi, kuna chupa tofautitofauti ambayo ikona kifuniko aina tofautitofauti.

Picha hii naona mtu ambaye amefunika mwili yote akipatia mimea ambayo amezipanda dawa. Mtu huyu amejifunika mdomo macho na pia mkono.

Kwa picha hii naona wanaume wawili ambaye moja anaendesha boda mwingine baiskeli na maji imejaa barabarani na wanapitisha zile na mkono.

Mbele yangu naona mtu anayepatia dawa shamba lake, amebeba kitu kutoka juu na mkono amevaa kitu, nguo kichwa, kila mahali amefunika. Naona huyo kijana.

Naona ya kwamba ni mahali wametengeneza, kuna gari, kuna vitanda zile ya kubeba wale walioumia, na kuna aina nyingi, kuna saa naona, kitu ya kuchemsha chai pia naona, kuna TV pia naona.

Kwa hii picha naona dawa ambazo zimewekwa kando, zingine ziko hapo nje, na zile za maji ya kukoroga pia ziko hapo nje zimewekwa, zingine ziko ndani. Hiyo dawa inatumika.

Kwa hii picha naona daktari ambaye anahudumu mgonjwa hapa. Huyu daktari anangalia mgonjwa vizuri mahali yeyote kwa huyo mtu. Daktari anatumia vizuri.

Picha naona hapo mahali ni Narok, naona gavana wa Narok hapo na pia waziri mkuu wa hapo wa afya hapo naona na wamama wengine wakikaa nyuma yake ambayo kumejaa, mwanamume mwingine ambaye anakaa kijana hapo.

Kwa picha hii naona watu wawili hapo, moja ni dakatari na mwingine pia ni daktari, wameangalia kitu ambayo inaitwa microscope , zile watu wakichaguliwa damu na kupima hiyo damu.

Hii picha naona dawa ambayo imewekwa Kwa karatasi na Kwa hii dawa ni zile za kujidunga ni zile za kupatiwa Siku Moja inadungwa mwili.

Picha hii naona mzee ambaye amevaa kanzu na mwingine ambaye anaendeshe boda amevaa mask na helmet pia huyu mzee akona chupa ambaye imewekwa kitu na juu yake Kuna kitu ambaye imefungwa Kwa karatasi.

Kwa picha hii naona madawa za aina nne zote ni tofauti tofauti hata ukiangalia vile dawa inakaa ni aina tofauti sana kuliko zingine.

Picha hii naona mkono ambaye imepigwa dawa na mikono ingine ambaye zimeshika sindano. Mikono hii zimefungwa, wameva kitu, ambaye ni gloves, ambaye hata haionekani.

Picha naona dawa ambayo imewekwa chupa, dawa hii ni aina ya kumeza na pia ni zile za kujidunga, dawa hii inakorogwa na maji, baadae inatolewa na sindano, huwa wanadunga watu kwa hiyo.

Naona mwanamke mmoja hapo ako na dawa aina tofauti, moja ni kubwa na moja ngine ni ndogo. Huyu mama amekaa chini na anatumia kukaa kiti.

Picha hii naona wanawake ambayo wameshika mapambo wakipewa zawadi. Naona kwa hii picha waki wanaume na wanawake wakiwa pamoja.

Picha naona mwanamke mmoja ambaye amekaa chini, kuna kitu kando yake, miguu ameweka karibu yake, kuna kitu kwa mkono yake na amefunga kitu nyingi na mkono ingine ikilala na ingine ikibeba juu.

Picha naona daktari ambaye amebeba kijana mdogo, kijana huyu ni mdogo sana nikama amezaliwa wakati huo, amefunikwa na nguo na anataka kulalishwa karibu na mama yake ambaye amezaa huyu kijana.

Picha hii naona mzee ambaye amedungwa hapo mkono, huyu mzee amevaa maski na huyu mkunga pia amevaa maski na ameshika suur akiiweka mahali ambayo amedunga yule kijana.

Picha naona kijana mmoja ambaye anadungwa hapo kwa kifua. Kwa hiyo mkono yake amevaa saa, na huyo daktari amevaa gloves na maski, pia yeye amevaa maski.

Picha hii naona community health promoter ambaye wanapatiana mawaidha watu ambao wanaishi katika Kijiji ambao wanafanya kazi na mbele Yao ni msichana mmoja amesimama uko mbele akipatia mawaidha.

Picha hii naona mahali ambayo imetengenezwa na serikali yenye mahali pa kuchotea maji. Naona wanawake na watoto wadogo, pia naona hapo kuna mwanaume ambaye mkono wake ako na simu na anaelekea hiyo mahali.

Picha hii naona madawa ambayo zinafanana hapa nne zimewekwa pamoja. Madawa hizi ni zile za kujidunga, si zile za kumeza.